Duka la kuuza vitu ama bidhaa mbali mbali, lililoandikwa New Generation, nje ni vyuma vilivyochomelewa kwa ajili ya kuweka usalama, mtu mmoja aliyevalia nguo yenye rangi ya buluu amesimama kununua vitu.

Duka la kuuza maziwa pamoja na vitu vilivyotengenezwa kutumia maziwa na ice cream , na maji yaliyopakiwa kabisa. Ndani ya duka ni mwanaume aliyesimama akiwa amevalia shati lenye mikono mifupi.

Duka la kuuza vitu ama bidhaa mbalimbali pamoja na huduma za mpesa lenye mlango wa chuma yenye rangi ya kijani. Kando ni pikipiki iliyoegeshwa.

Mwanaume ameketi pembeni akiwa amevalia shati lenye rangi ya kijani. Mkononi mwake ameshikilia simu mahiri anayoitumia kwa kazi zake.

Kwenye duka la kuuza vitu, mwanaume amesimama akiwa amevalia kofia, shati na suruali yenye rangi ya blue na champali zenye rangi nyekundu akiwa ananunua vitu. Inje ni baiskeli ilioegeshwa na pikipiki iliobeba watu.

Magari mengi yaliyopangwa yenye umbo tofauti, rangi tofauti, ukubwa tofauti. Mengine yakiwa yanaangalia sehemu ya juu na mengine yakiwa yanaangalia sehemu ya chini.

Duka la kuuza vitu na huduma za M-pesa. Vijana wawili wakiwa wamesimama nje, mmoja akiwa amevalia shati lenye rangi nyekundu na suruali yenye rangi ya waridi. Na mwingine shati lenye rangi ya kahawia na suruali ya buluu, wakiwa wananunua vitu.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali pamoja na huduma za M-pesa ikiwa na mlango wa chuma wenye rangi ya kijani, kando ni wanaume wamekaa kwenye kiti kilichotengenezwa kwa kutumia mbao.

Gari kubwa aina ya trela, lenye rangi ya buluu, likiwa limebeba magari madogo, mengine chini na mengine sehemu ya juu.

Magari yenye rangi tofauti, muundo tofauti na ukubwa tofauti. Yameegeshwa kwenye sehemu iliyona nyasi zilizofyekwa zenye rangi ya kijani.

Magari aina tofauti yenye muundo na rangi tofauti yameegeshwa karibu na jumba la Huduma za kifedha . Jumba hilo limejengwa kwa kutumia vioo.

Duka la kuuza vitu na huduma za M-pesa. Wanaume wawili wakiwa wamesimama. Mmoja akiwa amevalia shati lenye rangi nyekundu, na suruali yenye rangi ya waridi, na mwingine shati lenye rangi ya mala na suruali yenye rangi ya buluu , wakingoja kuhudumiwa.

Magari yameegeshwa. Mawili yenye rangi nyeupe na mawili yenye rangi ya blue , yenye muundo tofauti. Yote yakiwa na sahani ya nambari tofauti. Nyuma ya magari haya ni miti mirefu, nyingine yenye rangi ya manjano, na nyingine yenye rangi ya kijani.

Soko la kuuza vyakula kama vile mboga za majani, matunda, nyanya na kadhalika. Wanaume kwa wanawake wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku, wengine wakiuza na wengine wakinunua.

Magari yamepangwa kwenye sehemu moja, mengine yakiwa na rangi nyeupe, mengine rangi nyeusi na mengine rangi ya buluu yote yakiwa na miundo tofauti tofauti.

Glasi zimejazwa kwenye ndoo, zenye ukubwa tofauti zenye rangi nyeupe na manjano. Kando ni karoti zilizopangwa na pilipili hoho pamoja na tango.

Kwenye ofisi inayoshughulika na mambo ya bima ya afya, ni mwanamke aliyeketi akiwa amevalia koti lenye rangi nyeupe, akiwa anatumia mashine ya kompyuta.

Karatasi yaliyochapishwa kupeana maelezo ya bima ya pikipiki yakubeba watu na ya kibinafsi ya Aziano Insurance Agency. Kati ya mwaka mmoja ama miezi sita pamoja na nambari zao za kuwapigia.

Magari yenye muundo mmoja na ukubwa unaotoshana yameegeshwa kwenye sehemu moja yenye lami. Mengine yenye rangi ya buluu, mengine nyekundu na mengine yenye rangi ya mala.

Soko ya kuuza nguo iliyojengwa sehemu ya juu na ya chini. Katikati ni barabara, umati wa watu ukionekana wanaume kwa wanawake. Wengine wakitembea na wengine wakiwa wamesimama wakinunua.

Duka la nguo za wanawake kama vile marinda yaliyopangwa kutumia vitundikio vya nguo, blauzi, vitenge, mfuko, na hata kofia, zenye rangi tofauti tofauti.

Soko la kuuza vyakula aina mbali mbali, zikiwemo tomato zilizoiva, dania, pilipili hoho zenye rangi ya manjano na zingine za kijani, mbaazi zilizodondolewa, vitunguu na matunda aina mbalimbali.

Duka la kuuza maziwa, lenye saini chapisho iliyoandikwa, Mount Kenya Milk Depot. Wanaume wawili wakiwa wamesimama kwenye dirisha, wakihudumiwa. Kando ni wasichana wawili, mmoja akiwa ameketi akiwa amevaa shati lenye rangi nyeupe, na suruali yenye rangi ya bluu. Na mwingine amesimama, akiwa amevalia rinda lenye rangi nyeusi.

Duka la kuuza vitu tofauti tofauti, na huduma za M-pesa, yenye milango yenye rangi ya kijani. Nje ni karai mbili zenye rangi ya kijani, na kiti kidogo kilichotengenezwa kwa mbao.

Duka la kuuza viatu vya plastiki vyenye muundo tofauti huku, ukubwa tofauti, rangi tofauti kama vile rangi ya buluu, rangi ya mala, rangi ya zambarau, rangi ya nyekundu, rangi nyeusi na kadhalika.

Duka la kuuza viatu vya ngozi vyenye muundo wa champali. Zilizo na mikanda tofauti, michoro ya mikanda tofauti na rangi vilevile tofauti.

Saini chapisho iliyochorwa bendera za mataifa mbali mbali zenye rangi tofauti tofauti, ikionyesha uthamani wa fedha zao kati ya kununua na kuuza.

Noti za kisasa shilingi elfu moja moja za jamhuri ya Kenya zimepangwa pamoja. Kwenye noti hizi zimechorwa michoro tofauti tofauti na maandishi.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali, pamoja na huduma za M-pesa. Lenye ukuta wenye rangi nyeupe, na rangi ya bluu. Mbele ya duka hilo ni mtaro wa kupitisha maji.

Fedha za sarafu za Jamhuri ya Kenya, zikiwa zimechapishwa picha ya rais kwenye sehemu ya mbele. Na nyuma, nembo ya taifa la Kenya, na kiwango cha fedha hizo.

Soko la kuuza vyakula na matunda, kama vile; mahindi na malenge. Matunda ni kama mananasi, napata hicho, na tikiti maji.